Duka la M-Pesa limejengwa kwenye jengo lenye ngazi na mtu yumo ndani akihudumu. Nje kuna makreti ya soda na meza iliyowekwa karibu na mlango. Mazingira yanaonyesha shughuli za kawaida za biashara.

Bidha za maziwa za Royal fresh zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu za duka kuna maziwa, mtindi na bidha zingine zenye nembo moja zikiwa na matangazo ya kuvutia pembeni, mandhari yenye mwangaza huongeza mvuto wa bidhaa sokoni.

Gari ya rangi tofauti yamepangwa mbele ya jengo la biashara ya magari baadhi yakiwa kwenye shughuli za ukaguzi. Juu ya magari kuna bango kubwa la matangazo ya Jack Daniel's likiwa limeandikwa Jack Lives Here likiongeza mvuto wa mazingira haya ya kibiashara.

Noti ya shilingi 500 ya Kenya ina sura ya mbele na nyuma yenye alama za kitaifa. Mbele kuna picha ya simba, jina la mzee Jomo Kenyatta na maandishi ya benki kuu ya Kenya, nyuma kuna jengo ya KICC, ngao ya kiafrika na taa ya barabarani.

Magari matatu yameegeshwa kwenye eneo la nyasi lenye miti, huku watu wachache wakiwa karibu. Gari moja ni SUV na mtu aliyevaa koti la kuakisi anaonekana nyuma. Mandhari inaonyesha tukio la nje labda mkusanyiko wa kijamii.

Magari a Mitsubishi Lencer Evolution yamepangwa kwa mstari ndani ya karakana au eneo la maonyesho. Rangi za magari ni nyeupe, nyekundu na nyeusi. Na nyuma kuna bango la Pennzoil pamoja na popo kubwa la WD-40 . Mandhari ni safi na yenye mwangaza wa viwandani.

Soko lenye shughuli nyingi lina meza na mabanda yaliyo jaa nguo za aina mbalimbali kama fulana, makoti na mavazi mengine ,watu wana chunguza bidhaa huku nje nyembamba zikionyesha msongamano wa wanunuzi . Mantharii hii inaonyesha uhai wa biashara ni tani upatikanaji wa mavazi kwa bei nafuu.

Viazi vya aina tofauti vimepangwa kwenye vikapu na ndoo za rangi mbalimbali sokoni. Kuna viazi vitamu vya zambarau, mihogo ya kahawia, na viazi vya kawaida. Pembeni kuna mfuko mweupe wenye mboga za majani.

Maonyesho ya magari yamefanyika ndani ya jengo kubwa. Watu wengi wakitembea kati ya magari ya aina na rangi tofauti Mabanda ya waonyeshaji na taa za juu zinang'aa zikionyesha chapa mbalimbali za magari kwenye sakafu yenye mazulia ya rangi tofauti.

Magunia makubwa ya vitunguu nyekundu yamepangwa ndani ya lori ya kijani. Wafanyakazi wawili, mmoja akiwa ndani ya lori na mwingine chini, wanashughulikia na kusafirisha juu kwa mazao. Mandhari ya nyuma yanaonyesha banda la samawati na turubai jeusi.

Gari la muuzaji limeegesha chini ya mwavuli wa samawati likiwa na nembo ya Farmers Choice. Bidhaa za chakula zimepangwa juu ya gari huku vibanda vya soko na magari yakiwa karibu. Mandhari inaonyesha shughuli za kawaida za biashara mitaani.

Mavazi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa wingi kwenye meza au sakafu yakiwa na rangi tofauti kama machungwa, kijani, samawati na nyeusi. Watu kadhaa wamesimama nyuma wakichambua nguo huku baadhi zikiwa zimehifadhiwa kwenye wavu au wameshika mikononi. Mandhari inaonyesha soko la nguo ya mitumba au eneo la kuchagua mavazi ya kuuza.

Tangazo la bima ya gari binafsi kutoka Ansano Insurance Agency linaonyesha gharama ya mwezi mmoja kuwa elfu moja na mwaka mzima elfu tano. Gari aina ya Toyota Camry limeonyeshwa pamoja na cheti cha bima chenye tarehe ya mwisho kumi na moja, mwezi wa kumi na moja twenty twenty five . Maelezo ya mawasiliano na QR code vimewekwa chini ya tangazo.

Mkono wa mtu unashika noti ya bill mia huku sarafu na noti nyingine zikiwa mezani. Shughuli inaonekana kuwa ya kuhesabu au kupanga pesa. Hii ni hali ya kawaida ya kushughulikia pesa nchini Ethiopia.

Mlango wa biashara ya kifedha umeandikwa Junction Forex And Money Remittance na umezungukwa na nembo za huduma kama Western Union, Money Gram, M-pesa na Ria. Ujumbe wa ria unasema tuma na pokea pesa duniani kote, hii ni sehemu ya huduma za ubadilishaji fedha na uhalishaji wa pesa.

Mtu aliyevalia suti anashika mlango wa gari jeusi ndani ya chumba la maonyesho, dirisha kubwa uruhusu mwanga wa asili na magari mengine yanaonekana nyuma, mandhari yanaonyesha tukio la ukaguzi au ununuzi wa gari.

Hati ya malipo ya shilingi elfu kwa huduma ya kuchukua alama za vidole imetolewa kwa Mary Nyambura Wanjiru. Miadi imepangwa tarehe ishirini na nane, Novemba 2022 , saa nne asubuhi katika makao makuu ya DCI Nairobi. Maelezo yanajumuisha nambari ya maombi, anwani na mawasiliano ya ofisi husika.

Duka la yustina milk linauza maziwa fresh na matindi huku likiwa wazi na watu wawili wameketi ndani. Nje ya duka kuna vyombo kama ndoo sufuria na bango lenye picha la ng'ombe linaonyesha huduma inayotolewa kwa lugha ya kiswahili.

Mlango wa kijani wa biashara ndogo umeandikwa M-Pesa kwa maandishi meupe wima, ukionyesha huduma ya pesa kwa njia ya simu. Pembeni kuna mitungi mikubwa ya maji ya rangi ya samawati na miundo ya chuma inayofanana na trolly mazingira yanayonyesha urahisi wa huduma za kifedha mitaani.

Duka dongo la M-Pesa lina milango ya kijani na maandishi ya huduma ya simu na fedha ndani kuna bidhaa mbalimbali kwenye rafu huku nje kuna njia ya zege inayoelekea mlangoni, ukuta wa pembeni umeandikwa tana za ehena .

Magari matatu ya kifahari Mercedes-Benz AMG GT na Lamborghini Huracán mbili yamepangwa ndani ya jumba la maonyesho lenye mwangaza wa kisasa. Dirisha kubwa huruhusu mwonekano wa nje, huku mimea ya ndani ikiongeza mvuto wa mandhari na mbali za usajili zinasomeka People of Faith Motors.

Duka linaitwa In Base, iko na milango ya samawati na geti la chuma la kijani. Huku mtu akiwa kwenye lango, baiskeli iliyo na kikapu na begi ya samaki iko mbele ya duk. Pembeni yake pakiwepo pikipiki yenye abiria juu yake,. Mazingira ya barabara yanaonekana kuwa na uchafu na nyufa.

Gari la Toyota Landcruiser Prado TX lenye rangi ya giza limeegeshwa pembeni ya njia ya zege karibu na jengo la tofali na mlango wa chuma. Nambari ya usajili ni ya njano na mandhari ya nyuma ina miti na mimea ikiashiria mazingira ya nyumbani au taasisi.

Viazi vimepangwa kushoto, vitunguu vyekundu katikati na nyanya za mviringo na za mrefu upande wa kulia. Rafu ya soko inaonyesha utofauti wa mboga safi zinazopatikana sokoni.

Mtu anakabidhi funguo wa gari kwa mwingine. Ishara ya makabidhiano rasmi. Kalamu na mfano wa gari mezani. Vinaashiria mchakato wa ununuzi au kodishaji.

Gari aina ya Toyota Hiace, rangi ya fedha, limeegeshwa juu ya changarawe. Liko na nambari ya usajili. Madirisha yamechua tinti nyeusi na taili zake ni za matumizi ya barabarani, na nchi ya barabara. Vipeperushi vya jubaland na kajado kaunti vimebadilika nyuma.

Tangazo la Madison General Insurance linahamasisha bima ya ajali binafsi. Mtu aliyeumia anaonekana ana mkono kwenye kamba ya slay na kifaa cha shingo akisisitiza umuhimu wa kujikinga mapema. Kauli mbiu ni life without worry .

Tangazo linalohusu huduma ya bima ya nyumba kwa miaka ishirini kwa malipo ya mara moja RYAN C SMITH ni wakala wa bima anayetoa huduma za ukarabati wa ujenzi wa nyumba. Maelezo ya mawasiliano yamewekwa wazi kwa wateja.

Mashine mbili za kuuza, bidhaa zipo ndani ya duka dogo, moja ya salad ATM, yenye rangi ya ngavu na picha za mboga, na nyingine ya milk tea ATM ya rangi ya samawati yenye picha za ng'ombe na maandishi Fresh pasteurized milk , mtu moja anatumia mashine ya salad, uku rafu za nyuma zikiwa na bidhaa mbalimbali kiwemo pakiti za maziwa.

Miundo ya skate mbalimbali imetundikwa kwenye stendi zikiwa na rangi na mitindo tofauti kama nyeupe, samawati, kijani na nyekundu na zinaonyesha uwanja mpana wa chaguo kwa wanaotafuta kutueleza kwa mtindo na kasi.

Risiti ya malipo kutoka Mamlaka ya Bandari Kenya imeandaliwa na kampuni ya Afrika Cotton Industry mjini Mombasa. Taarifa muhimu kama nambari ya kaunti, VAT, na PIN zimeainishwa, pamoja na shukrani kwa mteja kwa kuanza mchakato wa malipo. Hii ni hati rasmi ya kudhibitisha muamala wa kifedha.

Karoti, pilipili hoho na matango yamepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya kitambaa cha waridi. Ndoo zilizojaa viazi ziko nyuma zikiwa zimepangwa juu kwa juu, mazao haya safi yanaonekana kuuzwa sokoni au dukani.

Wafanyabiashara wanapanga na kuchambua nyanya kwenye makreti ya mbao sokoni. Gari la njano limeegeshwa nyuma likiwa tayari kwa usafirishaji wa mazao. Shughuli hizi zinaonyesha kazi ya kilimo na biashara ya bidhaa za chakula.

Duka dogo lenye milango ya kijani limeandikwa bamba hapa la safaricom likiwa na nambari ya wakala ndani kuna bidhaa mbalimbali kwenye rafu, huku nje kuna besheni la plastiki na sanduku la mbao, sakafu imepangwa kwa matofali ya rangi ya udongo.

Maegesho makubwa yamejaa magari ya rangi nyingi na miundo tofauti yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri. Manthari hii ya kina inaashiria uwepo wa kituo cha biashara cha magari, mnada au uhifadhi wa magari. Idadi kubwa ya magari huonyesha shughuli kubwa ya usafiri au biashara.

Matunda na mboga, mboga safi kama nyanya, pilipili, caroti, parajiji zimepangwa kwenye meza ya sokoni, vipo vitunguu, kitunguu saumu na mapomba pamoja na vikopo viwili vya blue band mbangilio inaonyesha bidhaa za chakula zinazouswa kwa wateja.

Duka ndogo la reja reja linaonyesha alama ya mpesa kwa uwazi kwenye mlango na ukuta ndani Kuna bidha mbalimbali kwenye rafu, huku inje kukiwa na lami ya matofali na njia ya mguu yaku ingia dukani.

Gari aina ya toyota hiace lenye rangi ya fedha limeegeshwa kwenye eneo la kuegesha magari usiku ikizungukwa na magari mengine mbele ya jengo yenye matangazo ya biashara kama blue sky na cooperative bank. Mandhari haya yanaonyesha shughuli za usiku katika sehemu za kibiashara.